Kuna mporomoko wa nyumba, pia kuna watu ambao wamekuja kuangalia Nini kinaendelea hapo, wengine pia Wana recodi, wengine pia ni wamekuja kusaidia watu ambao wameumia.

Kuna madaktari wawili hapo na kuna mtoto ambaye amezaliwa na yuko kwa hiyo nursery ya kutunza mtoto. Pia naona kuna mashine tofauti tofauti hapo, ambazo zinasaidia kujua hali ya huyo mgonjwa ambaye ni mtoto mdogo. Pia naona madaktari wanajaribu kumshugulikia huyo mtoto kwa umbali.

Kuna mafuriko kuna kinamama wawili ambao wanajaribu kutafuta njia ya kupita ili waweze kufika boma lao pia maboma yapo ndani ya maji.

Jinsia ya kike, ambaye anajifunza kuzima moto, kutumia mashine ambayo hutumika kuzima moto. Pia naona kuna moto kwa umbali, na pia kuna ndoo, ambayo iko hapo karibu.

Kuna mgonjwa hapo ambaye ako na shida ya mdomo ama meno, pia naona daktari yuko hapo. Naona mashine ya kuangalia hizo meno na kuangalia shida iko wapi, pia naona kuna mashine nyingine pia imewekelewa juu ya huyu mgonjwa ni kama inasaidia daktari kwa examine .

Ni hospitali ya meno, ambayo inaitwa Fine Touch Dental Care alafu kuna mwakilishi wa hii hospitali, Kuna maagizo ya kulipa ambayo yamekwa hapo, na pia kuna saa kwa ukuta.

Hapo naona kuna dawa za kienyeji halafu kuna posta ya jina ya daktari ambaye anatibu na kando kuna baiskeli ambayo imeandikwa Nambari ya simu ya daktari huyo.

Ni dawa, katika onyesho la hilo dawa limeandikwa jina, matumizi yake na pia imeandikwa umuhimu wake katika mwili na pia imeandikwa ni ngapi ziko ndani ambazo zinahitajika kutumika.

Kuna madaktari ambao wanasaidiana katika upasuaji wa mgonjwa ambaye amelazwa hapo, halafu ninaona kuna mashini tofauti tofauti ambazo zinatumika katika upasuaji, na vyombo ambazo hutumika katika upasuaji kama pamba, makasi na ingine.